Baa ndogo iliyojaa vinywaji mabalimbali vya pombe kwenye rafu za nyuma huku pembeni kukiwa na friji la vinywaji baridi mezani kukiwa kuna maua meupe yaliyowekwa ndani ya chupa pamoja na mtu aliyeketi karibu na glasi ya divai nyekundu.

Wanaume wawili wauzaji wa magari wakiwa mbele ya ukumbi wa maonyesho ya magari, wakipata picha ya makabidhiano wakiwa wamesimama pembezoni ya gari jeusi.